Ufugaji wa ng'ombe humpa mkulima uwezo wa kupata maziwa nyingi ambazo anauza na kupata pesa anazotumia kujikimu kimaisha na kununulia ng'ombe wake chakula.

Shamba la migomba linalostawi vizuri linahitaji uangalizi wa kina ikiwa ni pamoja na kumudu udongo, kumwagilia na kuweka mbolea, ili kuhakikisha mavuno mengi na bora.

Kukamua ng'ombe kwa mikono, kunahitaji ustadi na uvumilivu, ambapo mkuliwa hutumia vidole vyake kwa uangalifu, ili kupata maziwa safi na mengi. Ng'ombe hukamuliwa asubuhi na jioni.

Ng'ombe wanapopata lishe bora wanapata kuwa na afya njema, na kwa hivyo wanatoa maziwa ya kutosha na ya hali ya juu, maziwa ambayo yanaweza uzwa ili kupata pesa au kutumika kule nyumbani.

Ng'ombe wasipotunzwa vyema wanaweza wakapata magonjwa na kufariki, kwa hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba ng'ombe wamepata dawa na lishe bora ili afya yao iwe nzuri.

Mmea wa mahindi ulioathiriwa na ugonjwa unahitaji uangalizi wa haraka, ambapo wakulima hutumia dawa za kuulia wadudu au kubadilisha mbegu ili kuzuia hasara zaidi.

Shamba la ndizi, limejaa miti yenye majani mabichi na matunda yanayokomaa polepole, likilindwa na wakulima kutokana na wadudu na magonjwa, ili kuhakikisha mavuno bora na ya uhakika.

Ndizi zilizovunwa zimepangwa vizuri shambani zikiwa tayari kuuzwa kwa wateja na kutumika kama chakula safi na kitamu majumbani. Ndizi hizi zinapouzwa humpa mkulima mapato ya juu kabisa.

Ndizi ikimea shambani na kuiva ndio furaha ya mkulima. Ndizi hizo ukatwa kutoka kwenye migomba na kupelekwa sokoni ambapo watu watanunua na kupeleka nyumbani na kula.

Wakulima wanapaswa kuhakikisha kwamba wamenyunyizia mahindi yao dawa. Mahindi isiponyunyiziwa dawa huingiwa na virusi mbalimbali vinavyoharibu mahindi.

Mtu anapotaka kula ndizi isiyoiva ni vyema kuhakikisha kwamba amechemsha au kupika ndizi hiyo. Ndizi hii haipikwi na maganda ila ganda lake linafaa kutolewa na lile sehemu ya ndani ndilo linafaa kuliwa.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine maalum, ili kuhakikisha maziwa yanatolewa kwa usafi na kwa haraka, huku mkulima akipunguza kazi ya mikono na kuongeza uzalishaji wa maziwa.

Ndizi zilizovunwa kutoka shambani huifadhiwa vizuri ili zisiharibike mapema. Zinachaguliwa kulingana na ubora kisha kusafirishwa sokoni au kuuzwa moja kwa moja kwa wateja wanaozihitaji.

Ng'ombe mgonjwa mwenye mapele mwilini kote amefungwa kamba shingoni, akiwa amesimama. Ni vyema kuhakikisha kwamba mifugo wetu wamepata kupewa dawa, ili wasiambukizwe na magonjwa kama mapele.

Ng'ombe wasipotunzwa na kulishwa vizuri wanakosa lishe bora, na kwa hivyo huenda kujitafutia vyakula, mara nyingi ng'ombe hawa hupatikana katika maeneo ya kutupa takataka, wanaweza wakala vitu vibaya ambavyo vitawaathiri kiafya.

Hifadhi ya maziwa katika kampuni hufanywa kwa kutumia mashine za kisasa zinazohakikisha maziwa yanabaki safi na salama, tayari kusambazwa kwa wateja bila kuharibika.

Mwanaume anayepakua ndizi kutoka kwenye gari. Anafanya kazi kwa makini ili kuhakikisha zinasafirishwa sokoni zikiwa safi na za ubora wa juu kwa wateja ambao watazinunua.

Ng'ombe anapotoa maziwa nyingi, hukamuliwa kwa kutumia mashine. Mashine hii imerahisishia wakulima kazi, kwa kuwa si lazima mkulima akuwepo wakati ambapo ng'ombe anakamuliwa.

Ndama wachanga wa ng'ombe wa maziwa wanatunzwa vizuri shambani, wakipewa lishe bora na huduma muhimu ili wakuwe wenye afya na kutoa maziwa mengi baadaye.

Shamba la ndizi linapaswa kutunzwa inavyofaa kama vile kupaliliwa kwa wakati ufaao, ndizi kunyunyuziwa dawa ili kuzuia kuingiwa na virusi, hili hufanya ndizi kuiva na kumea kwa njia inayofaa.

Shamba kubwa la miche ya migomba linaonekana kijani kibichi huku wakulima wakihakikisha mimea mipya imepata mbolea, maji ya kutosha na ulinzi dhidi ya wadudu ili kutoa mavuno mengi baadae.

Ng'ombe anapopata lishe bora anakuwa na uwezo wa kutoa maziwa nyingi zaidi. Wakati huu, mkulima anafaa akamua ng'ombe wake sio chini ya mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni.

Ndizi mbichi inapondwa ngozi yake kwa uangalifu mkubwa, ili kuhakikisha nyama ya ndizi haijaondolewa au kuharibika tayari kwa matumizi ya kupika, au kula moja kwa moja.

Usafirishaji wa maziwa kwa kutumia dala dala hufanyika kwa haraka na kwa usanifu, hasa katika maeneo yenye barabara ngumu, kuhakikisha maziwa yamewasili katika majumba ya wateja bila kuharibika.

Ng'ombe wa maziwa, wanakula majani special makavu kwa amani shambani, wakipata lishe bora, inayowasaidia kutoa maziwa mengi, na yenye ubora. Ni vyema kuwalisha ng'ombe wako vizuri.

Ng'ombe wa maziwa wanapopumzika kwenye maeneo yaliyo safi na yenye uhai, huhifadhiwa afya yao na kuhakikishiwa kuwa wamezalisha maziwa bora na kwa wingi kila siku.

Pasi na kuwapa ng'ombe wako chakula kizuri, ni vyema kuhakikisha kwamba ng'ombe wako vilevile wamepata kuoshwa, si kuoshwa tu bali mazingira yao pia inapaswa kuoshwa ili kuzuia ng'ombe kuambukizwa magonjwa.

Kuzuia kuingiwa na vidudu kwenye ndizi ambazo zinahakikisha ndizi imeharibika, wakulima wameamua kwamba watafunika ndizi kwa kutumia vijikaratasi vya plastiki ili kulinda ndizi kuhakikisha usafi wake.

Mmea wa ndizi unapopatiwa mbolea ya asili hukua kwa nguvu na afya nzuri, huku wakulima wakihakikisha udongo una rutubishwa kwa ajili ya mavuno bora zaidi.

Kanda kubwa ya majani imepangwa kwenye sehemu moja ikitumiwa kama chakula cha mifugo wakati wa msimu wa ukame. Mara nyingi ng'ombe wakila majani haya huwa wanatoa maziwa nyingi.

Ng'ombe wanapotunzwa kwa njia inavyofaa na kupewa lishe bora, wanapata afya njema. Na kwa hivyo, wanakuwa na uwezo wa kutoa maziwa kwa wingi. Maziwa ambayo wakulima hunywa ama kuuza.

Gomba la ndizi limelitoa ndizi kubwa. Ndizi linapo nyunyiziwa dawa na kupaliliwa inavyofaa, hutoa mazao mengi. Mazao ya ndizi hupelekwa sokoni, ambako wateja wataja kununua na kumpa mkulima papato.

Ndizi ni mmea ambao unapendwa sana kote duniani, ni mmea ambao ukitunzwa vyema huwa na mazao mengi. Baada ya mavuno, ndizi hupelekwa sokoni na kuuzwa.

Utamu wa ndizi mara nyingi huwa ni kuiva kwake. Ndizi inapoiva inavutia wateja ambao wataja kununua na kumpa mkulima ama muuzaji pesa za kujikimu kimaisha.

Michomo ya ndizi imetunzwa kwa umakini kwenye shamba la mazao. Ikikua kwa utaratibu katika udongo wenye rutuba, kabla ya kupandwa shambani ili kupata mavuno bora baadaye.

Kwenye ufugaji wa ng'ombe, ni vyema kwa mkulima kuhakikisha kwamba ngombe wake wana afya nzuri, wamepata chakula kizuri na wamedungwa dawa ambazo zinawazuia kupata magonjwa yanayoweza yakawaua.

Kutengeza jibini ni mchakato wa kipekee ambao unahitaji ustadi na uvumilivu ili kuhakikisha ladha bora na ubora wa juu unaopatikana kwa wateja wetu tunapouza dukani.

Kulisha ng'ombe mabua ya mahindi ni kazi muhimu ambayo husaidia kuwapa chakula chenye lishe ,kukuza afya zao na kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka kwa ng'ombe hao.

Ndizi ni tunda ambalo linapendwa na watu wengi, ni tunda ambalo linapatikana katika Bara la Afrika kwa wingi. Wakulima wengi hupanda ndizi kwa ajili ya kula ama kuuza na kupata mapato.

Wakulima wakubwa hupata mavuno mengi kutoka kwa mmea wa ndizi. Ndizi hupandwa Bara la Afrika. Na ndizi hii husafirishwa kwenda nchi zingine ambazo hazina uwezo wa kupanda mmea huu.

Shamba la ndizi lina majani ya rangi ya manjano, yanayoashiria kuwa baadhi ya miti imeanza kuzeeka, au kukabiliana na ukame. Hivyo, wakulima wanahitaji kulinda mimea yao kwa uangalifu zaidi.

Ng'ombe anaoshwa kwa maji safi na sabuni na mkulima. Akitumia brashi kuondoa uchafu wote mwilini. Kuhakikisha afya yake na usafi wa maziwa yanayopatikana.

Muuzaji au mkulima anafaa kuhakikisha kwamba ndizi zake zimeekwa vizuri. Hivi, ndizi haitaiva haraka na kuharibika. Kwa hivyo, unapaswa kuhakikisha kwamba umeweka ndizi zako vizuri.

Kunyunyizia ng'ombe dawa kwa kutumia kifaa maalum, ili kumlinda dhidi ya wadudu na magonjwa, huku mkulima akihakikisha usalama na afya bora ya ng'ombe wake huyo.

Ufugaji wa ng’ombe umemsaidia mkulima kupata maziwa nyingi. Maziwa hii anaweza akuuza na kupata fedha, fedha ambazo atatumia kununulia ng’ombe wake chakula na kujikimu kimaisha pia naye.

Kukamua ng'ombe kwa kutumia mashine ni njia ya kisasa inayoongeza ufanisi, kuokoa muda na kuhakikisha maziwa yanakusanywa kwa usafi mkubwa bila kuguswa mikono moja kwa moja.

Mkulima wa maziwa anapima ubora wa maziwa yake kwa kutumia kifaa maalum, ili kuhakikisha maziwa ni safi na ni salama kwa wateja watakaonunua maziwa yake. Maziwa haya huuzwa dukani.

Jambo hili linaonyesha bidii yao, na jinsi wanavyo weza kutunza familia, na kufanya kazi kwa wakati mmoja. Wanawake wawili wanavuna ndizi shambani, kwa ushirikiano, huku mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni.

Furaha ya mkulima ni kuona kwamba ng'ombe wao wanatoa maziwa ya kutosha . Ng'ombe anapolishwa vizuri hutoa maziwa ya hali ya juu na maziwa hayo huuzwa ama kunywewa.

Ndizi zilizoiva zinauzwa sokoni, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza, huku wateja wakitarajiwa kuja kuchagua ndizi bora kwaajili ya chakula cha nyumbani.

Ni vyema kumkamua ng'ombe wako wakati anapotoa maziwa nyingi. Maziwa haya yanaweza kutumika nyumbani ama yakauzwa kule sokoni na kumpa mkulima pesa.

Maziwa yaliyochanika yamewekwa kwenye bakuli, yakitumika kama sehemu ya chakula cha asili na kuongeza ladha tofauti katika mlo wa kila siku.

Wakulima wa ngombe wanafaa kuhakikisha kwamba ngombe wao wameoshwa vizuri. Kuoshwa kwa ngombe husaidia kuondoa vijidudu vidogo ambavyo hujificha kwenye ngozi ya ngombe.

Shamba la ndizi limejaa miti, yenye majani mabichi na matunda yanayokomaa, likiwachanzo kikubwa cha chakula, na kipato kwa wakulima wa eneo hili. Ndizi ni mmea ambao unadhaminiwa sana.

Kukamua ngombe kwa kutumia mashine ni njia ya kisasa inayorahisisha kazi ya mkulima. Inaokoa muda mwingi na kuhakikisha maziwa yanakusanywa kwa usafi bila kugusa mikono moja kwa moja kwenye titi la ng'ombe.

Baada ya ndizi kutoka kwenye mgomba wa ndizi, wakulima wengi hutumia vikaratasi vya plastiki kufunika ndizi hiyo. Hii ni mojawapo ya njia za kukinga ndizi dhidi ya virusi na magonjwa.

Shamba lenye mavuno mengi ni shamba ile ambayo imepandiliwa vizuri na imenyunyiziwa mbolea. Wakulima wanahitajika kuhakikisha kwamba shamba zao zimepaliliwa vizuri ili wapate mavuno mengi.

Hii ni migomba ya ndizi. Ndizi ni mmea ambao wakulima hupenda kupanda sana, kwa sababu hahitaji kutazamwa kila wakati. Ndizi hahitaji dawa nyingi, ndizi hahitaji kupaliliwa sana na hutoa mazao mengi.

Ng'ombe wanapopata lishe bora hutoa maziwa nyingi, maziwa hii haikamuliwi na mikono mbali mashine ndio hutumika kukamua ng'ombe hawa hili hurahisisha kazi.

Ndizi zilizovunwa zimepangwa kwa ustaarabu, vikisubiri kupelekwa sokoni, ambapo zitauzwa kwa wateja wanazozipenda, either kwa njia ya kula ama njia ya kuuza wao wenyewe.

Mkulima anakamua ngombe kwa kutumia mashine maalum inayorahisisha kazi kuongeza uzalishaji wa maziwa na kuhakikisha usafi wa maziwa yanayokusanywa kwa matumizi ya nyumbani au kuuzwa.

Ndizi zilizooza zina rangi ya kahawia na laini sana, zikionyesha kuwa ziko tayari kuliwa mara moja, au kupikwa vitafunwa kama vile keki na maandazi .

Ndizi ni mojawapo ya mimea ambayo inapandwa katika bara la Afrika. Ndizi si mimea tu bali ni tunda. Wakulima wengi upanda ndizi kwa ajali ya kula ama kuuza.

Ndizi zilizoiva zinaandaliwa kwa makini, na kupangwa vizuri kwenye meza, tayari kuuzwa sokoni au kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadae. Ndizi zilizoiva hutumika kutengeneza vyakula kama keki ama hata mandazi.

Ng'ombe akiwa na afya bora, hutoa maziwa nyingi. Mkuliwa anapiga dawa kwenye ngozi ya ng'ombe, kwa kutumia dawa maalum, ili kuzuia na kuua wadudu, wanaoweza kusababisha magonjwa.

Mifuko ya chuma yenye maziwa safi, imepangwa kwa makini katika sehemu ya kuhifadhi, ili kuhifadhi ubora na usafi wa maziwa, kabla ya kusambazwa sokoni au kwa wateja.